Mimea midogo imekuzwa kwenye mabomba ambayo maji yenye virutubisho yanapita. Mimea hii ya kijani kibichi imepangwa kwa safu ndefu katika shamba kubwa. Mimea hii imewiri vizuri.

Mimea imepandwa kwa vyombo vidogo, bila udongo. Katika chombo kikubwa cha plastiki. Mfumo huu unatumia maji yenye virutubisho, na mabomba meupe kusambaza maji hayo, kwa mimea. Mimea imestawi vizuri.

Mimea midogo imekuzwa ikitumia maji yemye virutubisho. Mimea hii imestawi vizuri, ikiwa na majani mabichi yenye afya. Mimea imepandwa kwenye matangi ya samawati. Mabomba yanaonekana kusafirisha maji katika matangi.

Mimea ya majani ya kijani kibichi inakua kwenye chombo kikubwa cheusi ambacho kimekaa juu ya fremu ya mbao. Chini ya chombo hicho cheusi kuna ndoo nyeupe ambayo ni hifadhi ya maji na virutubisho, na bomba linaunganisha ndoo na chombo cha kukuza.

Mimea ya majani ya kijani kibichi na mekundu imepangwa kwa njia ya ngazi huku ukuaji wa mimea ipo katika nafasi ndogo na mabomba meupe ya maji yenye virutubisho imepenyeza. Mimea hii haina udongo.

Chombo cheusi ina mimea iliyopandwa kwenye udongo au sehemu nyingine ya kupandia. Chini yake chombo kingine cheupe kina samaki weusi wanaoogelea kwa maji ya rangi ya manjano. Mfumo wa bomba unaunganisha vyombo hivi.

Mfumo wa kupanda mimea umejengwa kwa kutumia mabomba yaliyopangwa kwa wima huku mimea ikikuzwa katika safu nyingi, chini ya mfumo kuna chombo cha kuhifadhia na kusambaza yenye virutubisho kwa mimea. Dirisha kubwa la kioo linapitiliza mwagaza wa jua.

Mimea ya majani ya kijani kibichi inakua kwenye chombo kikubwa cheusi, ambacho kimekaa juu ya fremu ya mbao. Chini ya chombo hicho cheusi, kuna ndoo nyeupe amabayo ni hifadhi ya maji na virutubisho na bomba limeunganisha ndoo na chombo cha kukuza.

Mabomba makubwa yamepangwa kwa usawa yanapitisha maji yenye virutubisho kwa mimea. Ndani ya kila bomba mimea midogo imepandwa kwenye mikebe midogo ya miraba. Karibu na bomba la juu kuna chupa iliyo wazi na kijiko kidogo kimelala kando yake.

Mimea imepandwa kwa mabomba kwa usawa katika bustani ya wima, katika ngazi kadhaa zilizowekwa kwenye uzio wa mbao. Chini ya mfumo wa mabomba, masanduku yamewekwa kwenye sakafu ya mbao ambayo pia ina mimea.

Mimea mdogo, imepandwa kwenye vyungu vidogo, vilivyowekwa kwenye mabomba yenye matundu, yaliyopangwa kwa usawa, ambapo maji yenye virutubisho, hupita na kurusha mimea, nyuma ya hii, inaonekana kukuwa vizuri, katika mazingira haya.

Mwanamume anamwagilia mimea inayokuzwa kwa mfumo halisi wa kisasa. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa katika viwango mbali mbali na mwanamume huyo anatumia chombo kidogo cha kumwagilia na kutoka kwenye ndoo kubwa, mimea mingine imepandwa ardhini pembeni.

Shamba la kisasa la kilimo ambapo mimea midogo yenye majani mabichi yanakuzwa. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa vizuri. Mazingira yanaonyesha udhibiti wa hali ya hewa kwa ukuaji bora wa mimea.

Hapa ni katika kivungulio au chafu. Kuna matawi yanayoonekana kuwa yameota vizuri, ambayo pengine ni ya sukuma wiki. Kuna bomba la kupitisha maji yaliyoinuliwa juu.

Sehemu hii ina kuku wengi katika banda la kuku au shamba la kuku. Kuku hawa wametapaka kwenye sakafu na wengine wao kwenye ngazi au sehemu za juu zilizojengwa. Kuna vyombo vya kulisha na kunyiwa maji vinavyoashiria mazingira ya ufugaji wa kuku.

Bustani ya mboga imo ndani ya chafu ambapo mimea midogo yenye majani mabichi inakua kwa wingi. Kwa mbali, mtu amevaa kofia na buti za manjano anafanya kazi shambani. Mazingira haya ni ya kilimo ya biashara yanayolindwa na hali ya anga kudhibitiwa.

Chafu kubwa imejaa mimea inayostawi vizuri. Mimea hiyo imepangwa kwa mistari mirefu na inaonekana kuwa na matunda machanga ya nyanya. Muundo wa chafu una paa la uwazi linaoruhusu mwanga wa jua kupenyeza, na nguzo za chuma zinazositiri muundo mzima.

Mashine kubwa ya kuvuna mazoa ipo shambani, watu wawili wako kwenye mashine io , moja akiendesha na mwingine amesimama juu. mashine io iko katika ya shamba la mazao yalio koma na miti ya minazi na nyumba inaonekana kwa mbali.

Mtu anatembea katikati ya bustani ya kisasa iliyojaa mimea mingi inayokua. Mimea hiyo imepangiliwa na inatunzwa vizuri ndani ya mazingira yanayodhibitiwa na wavu wa kuzuia wadudu. Muundo huu wa bustani unaruhusu mwanga na hewa kupita.

Sehemu hii ina kuku wengi katika banda la kuku au shamba la kuku. Kuku hawa wametapakaa kwenye sakafu na wengine wao kwenye ngazi au sehemu za juu zilizo jengwa. Kuna viombo vya kulishia na kunywea maji vinavyoashiria mazingira ya ufugaji wa kuku.

Kifaa kirefu chenye minara kinazunguka katikati ya shamba, kikiwa na mabomba yenye vinyunyizio zinarusha maji kwenye mimea. Katika shamba kubwa lililolimwa, na kupandwa mimea yenye majani mabichi. Miti mingi imezingira shamba hili.

Shamba lina mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Bomba refu limelala katikati ya safu za mimea na vijito vya maji vinatoka hapo vikinyunyizwa hewani kuelekea kwa mimea. Miti na mimea mingine iko kwa mbali.

Mabomba meusi ya umwagiliaji wa maji yametandazwa chini yakipita karibu na mimea ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mimea kadhaa inaonekana kustawi kwenye udongo uliokavu.

Bomba jeupe limepita katikati ya safu za mimea michanga. Na maji yanatiririka kutoka kwenye mashimo madogo kwenye bomba hilo na kwenda moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Shamba lina udongo uliolimwa vizuri na mimea imepandwa kwa mpangilio.

Kifaa kirefu chenye minara kinachozunguka katikati ya shamba, kikiwa na mabomba refu yaliyowekwa juu ya magurudumu yenye vinyunyizio vinarusha maji kwenye mimea katika shamba kubwa lililolimwa na kupandwa mimea yenye majani mabichi.

Shamba kubwa lina mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mabomba meusi yamelala chini kando ya safu za mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo una rutuba. Mimea mingine na miti ipo nyuma.

Mabomba meusi ya umwagiliaji wa maji yametandazwa ardhini, yakipitisha maji moja kwa moja kwenye mimea. Mimea michanga yenye majani mabichi yamepandwa kwa safu na yamestawi vizuri. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu.

Safu ya mimea michanga shambani inanyunyiziwa maji na miundo kadhaa zilizopangwa kwa mistari. Maji yanatoka na kutawanyika hewani, yakilenga kumwagilia mimea kwa usawa. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ya kilimo.